Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa bidhaa tofauti tofauti zilizo hifadhiwa kwa matumizi binafsi, ambapo bidhaa hizi huonekana katika vifungashio maalumu, ambapo vifungashio hivyo huwa na maandishi ambao hutoa taarifa juu ya bidhaa zilizoo hifadhiwa katika vifungashio hivyo.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa bidhaa tofautitofauti ambazo bidhaa hizo ni za kilimo na mifugo. Ambazo bidhaa hizi huwa na maandishi na picha tofautitofauti, ambazo hutumika kutoa taarifa kwa mtumiaji juu ya bidhaa zilizohifadhiwa katika chupa hizo au vifungashio hivyo.

Muhusika wa duka akionekana amesimama ndani ya duka lake akiwa amezungukwa na bidhaa tofauti tofauti zikiwa katika vifungashio ambapo vifungashio hivi hua na maelezo ambayo hutoa taarifa kwa mteja juu ya bidhaa ambazo zimehifaziwa katika vifungashio hivyo, bidhaa hizi huonekana kua ni bidhaa za kilimo na bidhaa zinazotumika kuhifadhi wanyama wanao fugwa.

Kifungashio maalumu chenye kuhifadhi bidhaa iliyowekwa ndani kwa lengo la kutunza bidhaa hiyo iweze kukaa kwa muda mrefu hadi iweze kuwa na mahitaji na mtumiaji ambaye anatumia bidhaa hiyo, kifungashio hicho huwa na maelezo ambayo yameandikwa katika kifungashio hicho kwa lengo la kutoa taarifa kwa mtumiaji juu ya kitu kilichopo ndani ya kifungashio hicho.

Kifungashio maalumu ambacho kinatumika kuhifadhi dawa za wanyama ambao dawa hii huonekana kuifadhiwa katika chupa cha plastiki, kwa lengo la kutoa dawa au matibabu kwa wanyama wanaofugwa na wakulima.

Bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama, zimewekwa dukani na kuhifadhiwa katika vifungashio tofautitofauti ili zisiweze kuharibika, na katika vifungashio hivyo huwa na maelezo ambayo humsaidia kutoa taarifa kwa mnunuzi ni kwa jinsi gani ya kutumia bidhaa hizo kwa usahihi zaidi.

Bidhaa za kilimo ambazo zimewekwa katika vifungashio maalumu, ambapo katika vifungashio hivyo vina maelezo na baadhi ya picha, ambayo hutoa taarifa kwa mtumiaji juu ya bidhaa iliyomo ndani ya kifungashio hicho.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika eneo moja, wakionekana kwa wamevaa barakoa ambayo hutumika kwa lengo la kulinda afya ya binadamu kutokana na kitu fulani. Ambapo katika eneo hilo inaonekana kuwa na mkusanyiko wa dawa zilizohifadhiwa katika chupa za plastiki, kwa lengo la kuhifadhi dawa hizo zilizokaa kwa muda mrefu na dawa hizi huonekana hutumika katika sehemu za kilimo na wafugaji.

Kikundi cha watu akiwa katika chumba maalumu ambapo ikionekana wakiwa wanawakilisha na kuonesha bidhaa za kampuni fulani, ambayo kampuni hiyo ikionekana kuwa iko inatengeneza bidhaa za kilimo na dawa za wakulima, ambao wanakuwa wanatumia katika ufugaji na ukuzaji wa mimea katika mashamba.

Dawa maalumu ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa maalumu kwa lengo la kuhifadhi dawa iweze kukaa muda mrefu bila kuharibika. Dawa hii huonekana kuwa imehifadhiwa katika chupa maalumu na kuwekwa katika vifungashio maalumu chenye maandishi, ambacho kinatoa taarifa juu ya bidhaa iliyomo ndani ya hiyo chupa na ni kwa namna gani inatumika kwa ajili ya kutibu wanyama.

Eneo maalumu lenye vifungashio vilivyotumika kuhifadhi bidhaa zilizowekwa ndani ya vifungashio hivyo, ambapo katika vifungashio hivyo wameweka bidhaa ambayo inafahamika kwa jona la mbolea, ambayo hutumika kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao.

Kifungashio maalumu kinachotumika kuhifadhi dawa za wanyama wanaofugwa kwa lengo la kukuza ni kuboresha afya ya wanyama wanaofugwa, na pia katika kifungashio hichi kuwa na maelezo na picha ambayo hutumika kutoa taarifa kwa mteja juu ya bidhaa inayohifadhiwa katika vifungashio hicho na ni kwa jinsi gani bidhaa hiyo inatumika.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa bidhaa za dawa za shamba zilizohifadhiwa kwenye vifungashio maalumu, ambapo dawa hizi zimewekwa katika vifungashio hivi vya plastiki kwa lengo la kuhifadhi dawa hizi ili ziweze kukaa muda mrefu bila kuharibika.

Kifungashio maalumu kilichotumika kuhifadhi mbolea ambavyo kusaidia katika kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao mashambani, ambapo katika kifungashio hicho huwa na maandishi na baadhi ya picha au nembo ambayo inaashiria kutoa maelezo juu ya bidhaa iliyowekwa katika ndani ya vifungashio hivi.

Mtu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama ndani ya duka, ambapo duka hili ni duka huonekana kuwa na mkusanyiko wa bidhaa za kilimo, ambazo hutumika kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao mashambani kwa malengo binafsi au kwa malengo ya biashara.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika kifungashio maalumu cha plastiki, ambacho katika kifungashio hicho huwa na picha na maandishi maalumu ya mnyama, ambayo hutoa taarifa na maelekezo ni kwa namna gani ya kutumia dawa hiyo. Kwa lengo la kuboresha afya ya wanyama ambao wanashida fulani kwa kutumia dawa hiyo.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa bidhaa za kilimo, ambazo zimehifadhiwa katika chumba hichi; chumba hichi huwa na bidhaa za kilimo ambazo zimewekwa katika mpangilio maalumu, kwa lengo la kumrahisishia mteja katika kuchagua bidhaa yake pendwa kwa ajili ya matumizi yake binafsi.

Vifungashio maalumu ambavyo vinatumika kuhifadhi mbegu zilizowekwa katika vifungashio hivyo. Na vifungashio hivyo huonekana kuwa na baadhi ya maandishi, ambayo hutumika kutoa taarifa na maelekezo ni kwa namna gani ya kutumia bidhaa zilizohifadhiwa katika vifungashio hivyo kwa wateja.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika kifungashio maalumu cha plastiki ambapo kwenye kifungashio hicho kuna maandishi maalumu, ambayo hutoa maelekezo ya namna gani dawa hiyo inatumika ili kumpa muongozo mzuri mtumiaji ili aweze kutumia vizuri dawa hiyo.

Wahusika wawili wakiwa katika duka ambalo lina bidhaa tofauti tofauti za kilimo ambazo ni dawa, mbegu na baadhi ya vifaa vingine vinavyotumika katika kilimo na ufugaji.

Chumba chenye viti viwili vyeusi vya ofisini, na meza yenye dawa za kilimo, dawa za wanyama na mifugo na maji ya kunywa.

Watu wazima wawili waliosimama karibu na magunia meupe yenye maandishi ya kijani ambayo hutumika kuhifadhi mbolea au dawa za mifugo.

Dawa za kilimo, zilizohifadhiwa katika vifungashio maalumu kwa lengo la kuhifadhi dawa ili isiharibike na ikae kwa muda mrefu, ambayo dawa hii huwa na maelezo ambayo yanaonekana nje ya vifungashio hivi kwa lengo la kutoa taarifa na muongozo kwa namna gani hiyo dawa inatumika.

Dawa ya mifugo yenye kuhifadhiwa katika vifungashio kwa lengo la kuhifadhi dawa isiharibike, na yenye maelezo yaliyopo njefungashio kwa lengo la kutoa mwongozo wa kwa namna gani ya kutumia dawa hiyo

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe kwa lengo la kuhifadhi dawa ili isiharibike, na pia huwa imewekwa maelezo nje ya chupa ya plastiki kwa lengo la kumuongoza mtumiaji jinsi gani na namna gani ya kuitumia dawa hiyo.

Eneo maalumu ambalo hutumika kuotesha mimea au mazao, ambapo mimea hii kufahamika kwa jina maarufu kama nyanya, ni mimea iliyoteshwa kwa lengo kuu la biashara ambapo hupata mazao yajulikanayo kama nyanya, yanayouzwa mashambani waliongozwa uchumi na kupata faida .

Mkulima akiwa shambani akiwa anakagua na kuangalia mazao yaliyoota katika shamba lake. Mazao haya ni mazao ambayo hufahamika kwa jina maarufu kama mahindi, ni mazao ambayo huoteshwa na mkulima kwa lengo kuu la biasharara au matumizi binafsi ya majumbani.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani wakiwa wanafanya shughuli za mavuno, mavuno wanayovuna mashambani ikionekana kuwa yanakusanywa na kuyaweka katika makundi tofautitofauti kwa lengo la kuyasafirisha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa lengo kuu la biashara.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani wakiwa wanakusanya mazao walioyavuna na kuweka katika eneo moja, kwa lengo kuu la kuyasafirisha kutoka eneo moja ambalo ni shambani kwenda eneo lingine ambalo ni masokoni, kwa lengo kuu la biashara.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani, wakiwa wamekusanya mavuno yao waliyovuna shambani katika eneo moja, na kuyakusanya au kuyaweka katika vifungashio maalumu kwa lengo la kuyasafirisha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine; ambapo ni kutoka mashambani na kwenda masokoni kwa lengo kuu la biashara.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani wakiwa wanafanya shughuli za mavuno, ambapo ikionekana mavuno wanayoyavuna shambani wanayakusanya katika eneo moja kwa kutumia makontena ambayo ni ya plastiki; kwa lengo la kuyakusanya sehemu moja na kuyasafirisha kutoka mashambani kwenda masokoni kwa lengo kuu la biashara.

Eneo la shamba ambapo mazao yamevunwa kutoka mashambani na kukusanywa katika eneo moja kwa lengo kuu la kuyasafirisha kutoka eneo moja kwenye eneo lingine mazao haya ambayo yamekusanywa katika eneo hili wana rangi ya kijani na nyekundu na mazao hayo wamekwenda maarufu kama nyanya.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama katikati ya shamba, ambalo shamba hilo ni shamba la kahawa ambapo wakionekana wakiwa wanachuma matunda yenye rangi ya kijani na nyekundu, kwa lengo la kuhifadhi matunda hayo na kuyasafirisha kutoka mashambani kwenda masokoni kwa lengo kuu la biashara.

Mkulima anayevuna mazao yaliyopo katika shamba ambapo mazao haya huwa na rangi ya kijani na nyekundu, ambapo mazao haya hufahamika kwa jina maarufu kama nyanya ambazo hutumika kwa ajili ya matumizi binafsi au matumizi ya biashara.

Watu wawili wakiwa shambani wakiwa wanafanya shughuli za mavuno katika shamba hilo, ambapo mazao wanayokuwa wanayavuna katika shamba hilo yakusanywa katika eneo moja kwa lengo la kuyasafirisha kutoka mashambani na kuyapeleka masokoni kwa lengo kuu la biashara.

Eneo la shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi ambapo katika shamba hilo kuna mimea ambayo hufahamika kwa jina la migomba, ambapo migomba ni mimea ambao hutumika kutoa mazao ambayo hufahamika kwa jina la ndizi, ambazo hizo ndizi ni ndizi ambazo hutumiwa kwa ajili ya malengo binafsi au kwa ajili ya biashara.

Chombo cha usafiri wa moto kikionekana shambani, kikiwa kinafanya kazi ya kukusanya mazao yanayovunwa mashambani kwa kutumia mashine maalumu au mtambo maalumu unaotumika kuvuna mavuno shambani, kutumia mifumo ya kisasa au mtambo wa kisasa.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume na ya kike wakiwa shambani nilikuwa nafanya shughuli zao za kila siku za kigeni, ambapo katika shamba hilo ni shamba lenye mazao yaliyoota kwa ustadi wa hali ya juu ambapo ikionyesha kuwa mashamba haya ni shamba ambalo limekuwa likiwekwa katika uangalizi mzurim, ambapo limesaidia kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao katika eneo hilo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa wakulima waliopo mashambani ambapo ikionekana ni wakulima wanaofanya shughuli za mavuno, kwa kukuza na kuboresha mazao na kuhifadhi mazao hayo katika vifungashio maalum kwa lengo kuu la biashara.

Sehemu yenye mkusanyiko wa mazao yaliyovunwa mashambani, ambapo mazao hayo yamewekwa katika vifungashio maalumu kwa lengo la kuwasafirisha kutoka eneo moja ambapo ni mashambani kwenda eneo lingine ambapo ni masokoni; kwa lengo kuu la biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa wakulima na mazao waliovuna mashambani, ambayo mazao hayo hufahamika kwa jina la maarufu kama ndizi, ambapo eneo hili ni zeeneo lenye mkusanyiko mkubwa wa ndizi zilizohifadhiwa kwa lengo la biashara.

Eneo la shamba ambalo lina mkusanyiko wa mazao ambayo yakionekana kuwa yamevunwa na kukusanywa katika eneo moja kwa lengo kuu la kuyasafirisha kutoka eneo moja ambapo ni mashambani kupelekwa eneo lengine ambapo ni masokoni kwa lengo kuu la biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mazao yaliyovunwa mashambani na kuletwa katika sehemu hii, kwa lengo la kuhifadhiwa katika makontena ili yaweze kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, kwa makusudi binafsi ya biashara au matumizi mengine ya nyumbani.

Kikundi cha wakulima wakiwa wamekusanya mazao walioyavuna shambani, na kuyaweka katika mafungu tofauti tofauti kuwepo katika mafungu haya, hutumia nafasi hii ya kuchukua vifungashio na kuhifadhi mazao hayo katika vifungashio hivi kwa lengo kuu la biashara.

Mkulima ambaye yupo shambani akiwa anafanya shughuli za kilimo, ambapo akionekana akiwa anavuna mavuno katika shamba lake kwa lengo la kukusanya mavuno hayo na kuyapeleka katika maeneo ya sokoni, ili aweze kukuza biashara yake.

Shamba lenye mkusanyiko wa mimea ambayo imeoteshwa katika mpangilio maalumu, mimea ambayo imeoteshwa katika shamba hili ni mimea ambayo hufahamika kwa jina la matunda ya mpapai ambayo matendo ya mapapai ni matunda ambayo hutumika ni binadamu kwa lengo la kuboresha afya ya binadamu.

Kikundi cha wakulima wakiwa wamekusanya mazao yaliyovuna shambani na kuyaweka katika eneo moja kwa lengo la kuwatofautisha na kwa kusanya, ambapo inaonekana wakulima wakiwa wanakusanya matunda ya rangi nyekundu na kijani na ukaweka katika makontena au ndoo kwa lengo la kuwasafirisha, kutopewa mali kimaro vingine kwa lengo kuu la biashara.

Mkulima ambaye ametoka kukusanya mavuno kutoka shambani na kuyaweka katika eneo moja kwa lengo la kuhifadhi mazao hayo, kwa lengo la kusafrisha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa dhumuni kuu la kibiashara.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani, wakiwa wanafanya shughuli za mavuno katika shamba hilo na mavuno yanayokusanywa katika shamba hilo hukusanywa katika eneo moja ambalo ni vikapu kwa lengo la kusafirisha mazao hayo kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa dhumuni kuu la biashara sokoni.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani wakiwa wanafanya mavuno ambapo ikionekana kuwa mavuno waliyokua wanayavuna mashambani, wameyakusanya katika eneo moja na kuweka katika vifungashio maalumu kwa lengo la kuyasafirisha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa lengo kuu la biashara.

Shamba lenye mkusanyiko maalumu mazao yaliyopo katika mpangilio maalumu ambapo mazao yaliyopo katika shamba hilo hufahamika kwa majina ya migomba. Ambapo migomba ni mazao ambayo hutumika kuzalisha mavuno ambayo kwa hufahamika kwa jina la ndizi, ambazo ndizi hizi huzalishwa kwa lengo la biashara na kwa ajili ya mkulima au matumizi binafsi.

Mkulima akiwa anakusanya aina ya matunda ambayo yana rangi nyekundu na kijani katika vifungashio maalumu ambapo vifungashio hivyo ni vifungashio, ambavyo vinaonekana kuwa na mkusanyiko mkubwa wa matunda hayo ambayo yanahifadhiwa kwa lengo la kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa lengo kuu la biashara.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani wakiwa wanafanya shughuli za mavuno katika shamba hilo na mavuno ambayo huvunwa katika shamba hilo hukusanywa katika eneo moja kwa lengo la kusafirisha mazao hayo kutoka mashambani na kupelekwa sokoni kwa lengo la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani akifanya shughuli zake za mavuno katika shamba lake, na akiwa ameshikilia mavuno ya mazao yake yanayojulikana kwa jina la viazi ambayo yamepatikana katika shamba lake.

Shamba lenye mpangilio mzuri wa mazao tofautitofauti yaliyooteshwa katika shamba hilo kwa lengo la biashara. Mazao ambayo hupatikana katika shamba hili hutumika kuuzwa masokoni kufanikisha lengo la biashara, na pia kukuza uzalishaji wa mazao na kipato ili kuboresha kilimo na mazao yanayopatikana.

Mkulima moja aliopo shambani akiwa anafanya shughuli za mavuno katika shamba lake. mazao yaliyoota katika shamba lake hufahamika kwa jina maarufu kama vitunguu maji. eneo la shamba linaonekana kama karibu na majengo ambayo ni makazi ya watu.

Kikundi cha wakulima waliopo shambani wakiwa wanafanya shughuli zao za kila siku za mavuno, ambapo mavuno ambayo huvunwa katika shamba hilo hukusanywa katika eneo moja, na kusafirishwa kutoka shambani kwenda masokoni kwa lengo la biashara.

Vifungashio maalumu vinavyotumika kuhifadhi mazao yaliyovunwa mashambani kwa lengo kuu la kusafirisha mazao hayo kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Dhumuni kuu la kuhifadhi mazao katika vifungashio hivyo Ni kwamba mazao hayo hupelekwa katika masoko kwa lengo la biashara.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani, wakiwa wanafanya shughuli za mavuno katika mashamba hayo na kukusanya mavuno yao katika eneo moja kwa lengo la kusafirisha kutoka eneo moja la shambani kupelekwa eneo lingine ambalo ni sokoni kwa dhumuni kuu la biashara.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wakiwa wamebeba mazao yaliyovunwa shambani na kuyaweka katika makrate kwa lengo la kuyasafiridha kutoka mashambani kwenda masokoni kwa dhumuni kuu la kufanya biashara.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani na wakifanya shughuli za mavuno za kawaida za kila siku, ambapo mazao yanayopatikana katika shamba hilo kuhifadhiwa katika chombo cha moto aina ya gari, huku gari hili husafirisha mazao haya kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa lengo la biashara.

Mkulima akiwa anaeka vizuri mfumo wake wa umwagiliaji shambani. Shamba lenye mabomba maalumu yaliyo katika eneo la mazao fulani kwa lengo la ukamilishe kilimo kinachotumia mfumo mpya na wa kisasa kwa umwagiliaji wa mazao kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao haya.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa migomba ambapo migomba hii ni aina ya mimea ambayo hutumika kuzalisha aina ya mazao ambayo hufahamika kwa jina la ndizi. Ndizi hizi ni ndizi ambazo hutumika sana masokoni kwa lengo la kufanyia biashara na ni aina ya mazao ambayo ni maarufu na hufaa sana kwa jamii.

Kikundi cha watu wakiwa masokoni, wakiwa wameshikilia bidhaa za mazao, inayopatikana katika mashambani, ambako, bidhaa hizo hufahamika kwa jina la mananasi, ambapo, mananasi hayo huwekwa katika vifungashio maalumu, kwa ajili ya lengo la biashara.

Kikundi cha wakulima wakiwa wanapakia mavuna ya mazao yao, katika vifungashio maalumu maarufu kwa jina la gunia, katika chombo cha usafiri wa moto ujulikanao kama fuso, kwa ajili ya kwenda kusafirishia mavuno hayo, kutoka shambani mpaka masokoni kwa lengo la biashara.

Kikundi cha wakulima wakiwa wamekusanya mavuno aliwapata mashambani na kuwaweka katika makontena au maboksi tofautitofauti, kwa lengo la kuwasafirisha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa dhumuni kuu la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani akiwa ameshikilia mazao ya mavuno katika mikono yake ambayo hufahamika kwa jina la mananasi, mananasi ni mazao ambayo hutumika kama matunda kwa ajili ya binadamu.

Shamba maalum ambalo mazao yake yakionekana kuwa yamekuwa yakichipukizwa kwa ubora wa hali ya juu, mazao haya hufahamika kwa jina la nanasi, na lengo kuu la kuvuna mazao haya kufahamika ni lengo la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama pembezoni mwa mti wa mazao yaliyooteshwa shambani na kuchipua, kwa lengo la kuvuna mazao hayo katika mti huo na kupelekea mazao hayo sokoni, kwa lengo la kufanya biashara au kwa matumizi binafsi ya mtumiaji au ya mkulima.

Mkulima ambaye yuko shambani akiwa anavuna mazao yake yajulikanao kwa jina la vitunguu vya maji, kwa lengo la kukuza mazao hayo ili apate faida kwenye biashara yake, na kukuza uzalishaji wa mazao ya fedha nchini.

Kikundi cha watu wa jinsia ya kiume na ya kike, wakiwa wamebeba chombo chenye rangi nyeusi yenye kuhifadhi aina ya mazao yenye rangi nyekundu, kwa lengo la kutunza mazao hayo katika eneo moja, kwa dhumuni la kufanya biashara yao ikue na kutunza mazao ya fedha.

Kundi la wakulima wa jinsia ya kiume na wakike wakiwa kwenye mavuno shambani, kwa lengo la kuandaa mazao hayo yanayo pelekwa sokoni kwa dhumuni la biashara. Wakulima na wanafanya biashara hunufaika katika kilimo cha mazao ya fedha kwa kuwa mazao ambayo hupatikana shambani hutumika kuuzwa masokoni kwa lengo la kupata faida katika biashara zao.

Mwanamke aliyesimama katika shamba la kahawa na kushikilia chombo chenye matunda ya kahawa, yenye rangi ya nyekundu na kijani kwa lengo la kuuza mazao hayo sokoni.

Kijana wa jinsia ya kiume ambaye ni mkulima, akiwa amesimama karibu na kusanyiko kubwa la mazao yanayofahamika kwa jina la kabichi, yaliyowekwa kwa lengo la biashara yaani kuuza mazao hayo na kupata faida kutokana na mazao hayo.

Kikundi cha watu wakiwa shambani wakiwa wanafanya shughuli zao za kila siku za kilimo ambapo katika shughuli zao za kila siku za kilimo ikionekana wakitumia mashine mpya na ya kisasa ambayo hufahamika kwa jina la trekta, ambayo ni mashine ambayo hutumika katika kukuza, kuboresha na kuongeza utendaji kazi wa kilimo mashambani.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa baadhi ya mazao yaliyooteshwa ambao eneo hili ufahamika kama shamba, au bustani ambayo hutumika kuotesha mazao tofautitofauti kwa malengo binafsi au kwa malengo ya biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mazao ualiyo oteshwa katika shamba hili ambako hutumika kukuza na kuboreshwa katika eneo hili kwa lengo la biashara au malengo binafsi ambayo mkulima anakua nayo.

Kikundi cha wakulima wakiwa mashambani wakiwa wanafanya shughuli za mavuno ambapo wanavuna kwa lengo la kuchukua mazao hayo au mavuno waliyoyapata mashambani, ili waweze kuyapeleka masokoni kwa lengo la biashara.

Chumba maalum chenye mkusanyiko wa mimea tofautitofauti iliyooteshwa na kuwekwa katika mpangilio maalumu, kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Eneo la shamba lenye mkusanyiko wa mimea ambayo hufahamika kama migomba, ambapo migomba hii hutumika kuzalisha mazao ambayo hufahamika kwa jina la ndizi, ambazo ndizi hizi hutumika sana na wakulima na watu binafsi katika shughuli za biashara na shughuli za binafsi.

Vikundi vya wakulima wakiwa mashambani, wakiwa wanafanya shughuli za mavuno ambapo wakiwa wanavuna mazao yaliyopo mashambani na kuyakusanya katika mafumbo mafungo na ukaweka katika eneo moja kwa lengo la kuyasafirisha kutoka sehemu moja ana sehemu nyingine.

Eneo lenye mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mingi iliyoota katika mpangilio maalumu, na mojawapo ya mimea iliyoota katika eneo hilo ni mmea ambao unaojulikana kwa jina la mgomba. Ambapo mgomba ni mmea ambao unaotumika kutoa mazao yanayojulikana kwa jina maarufu kama ndizi.

Wakulima wawili wakiwa wanakusanya mavuno waliyoyapata shambani na kuyaweka katika makontena au maboksi, kwa lengo la kusafirisha kutoka eneo moja ambapo ni shambani kwenda eneo lingine ambapo ni sokoni kwa lengo la biashara.

Wakulima wawili wakiwa shambani, wakiwa wanafanya shughuli za kilimo za kila siku, ambapo wakulima hawa hufanya shughuli hizi kwa lengo la kuboresha na kuimarisha afya nzuri ya mazao yaweze kukua katika weledi na ustawi wa hali ya juu, kwa lengo la kupata mazao yenye ubora na afya nzuri.

Shamba linalotumia mfumo mpya na wa kisasa ambapo mabomba hayo hupita pembezoni mwa mazao hayo kwa lengo la kuboresha uzalishaji wa mazao na pia mabomba hayo ambayo hupita pembezoni mwa mazao, hutumika kumwagilia mazao hayo kwa lengo la kuboresha kukuza mimea ili ikuwe katika hali ya afya nzuri na kupata mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Eneo lashamba lenye mazao liliopo katika mazingira yenye rangi ya kijani kibichi, mazao hayo yaliyomo katika shamba hilo hufahamika kwa jina la papai, ambalo wakulima huvuna kwa matumizi binafsi ya nyumbani au ya biashara.

Mfumo mpya wa kilimo unaotumia mitambo na mashine za kisasa ambapo mitambo hii hutumika kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao na mimea katika eneo fulani ili iweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Ni aina ya kilimo cha kisasa kinachotumia mitambo ya kisasa, ambayo mitambo hii hutumika kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao na kusaidia katika uzalishaji, umwagiliaji na uvunaji wa mazao katika mashamba.

Mashine za kisasa zinazotumika katika shughuli za kilimo, mashine hizi ni mashine ambazo hutumia mitambo maalum ambayo hutumika kusaidia kukuza na kuboresha uzalishaji wa mimea au mazao kisha mashambani, na lengo kuu la kuboresha na kupunguza utendaji kazi wa wakulima mashambani.

Mashine maalum na kisasa inayotumika katika kukuza kuboresha uzalishaji wa mazao mashambani, kifaa hiki ni kifaa kinachotumika kuboresha na kupunguza utendaji kazi wa wakulima ili kuongeza na kukuza uzasilishaji wa mazao.

Wakulima wakiwa wanatumia mitambo ya kisasa ambayo hufahamika kwa jina la trekta kwa lengo la kuandaa shamba au eneo la mazao ili liweze kuwa katika hali nzuri na mimea na mazao yaweze kuota katika mpangilio mzuri na wa haraka zaidi.

Mkulima akiwa shambani akiwa anafanya shughuli zake za kilimo kwa kutumia mtambo mpya na wa kisasa unaofahamika kwa jina maarufu kama trekta. Trekta ni mashine mpya na ya kisasa ambayo husaidia na kuongeza utendaji kazi wa kilimo mashambani.

Mkulima akiwa anafanya shughuli zake za kilimo shambani, kupitia mashine mpya na za kisasa, kwa dhumuni la kuotesha mazao yenye ubora wa hali ya juu, ambayo hutumika kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi, mashine hii ya kisasa hutumika kwa lengo la kupunguza kazi, utendaji kazi wa wakulima mashambani.

Mtambo maalumu na wa kisasa unaotumika katika sekta ya kilimo, ambapo mtambo huu huonekana kufanya kazi ya kurahisisha utendaji kazi wa kilimo, kwa kuwa inasaidia kupunguza utendaji kazi wa wakulima, kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao katika mashamba.

Aina ya kilimo, ambacho hutumia mitambo au mashine za kisasa kwa lengo na kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao mashambani. Mitambo hiyo hutengenezwa kwa kutumia sayansi na teknolojia ambayo inatumika kuboresha uzalishaji wa mazao mashambani.

Mkulima mmoja akiwa shambani, akitumia mitambo ya kisasa katika kufanya shughuli zake za kilimo. Aina hii ya kilimo ambacho hutumia mashine ni kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao mashambani, na mitambo hii ya kisasa ya kilimo hutumika kwa lengo la kurahisisha utendaji kazi wa wakulima mashambani.

Aina ya kilimo ambacho hutumia mashine au mitambo ya kisasa kwa lengo ya kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao mashambani, mashine au mitambo hii ya kisasa hutengenezwa kwa kutumia teknolojia mpya na ya kisayansi kwa lengo la kukuza na kuboresha mazao.

Sehemu maalum inatumika kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao au mimea kwa lengo la kutumia mifumo mpya na ya kisasa ambayo ni mitambo inayotumika kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao yaweze kuku katika ubora wa hali ya juu

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wanmazao tofauti tofauti iliyooteshwa na kutunzwa katika ubora wa hali ya juu, ambapo mazao hayo yametunzwa na kuhifadhiwa katika ubora wa hali ya juu kwa kutumia mashine mpya na za kisasa za kilimo nazotumika kukuza na kuboresha mazao yanayooteshwa katika eneo hilo.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa mitambo na mashine za kisasa, ambapo katika chumba hiki ikionekana kuna sehemu ambayo inatumika kukuza na kuboresha mazao, yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu. Ambapo ukuaji wa mazao haya huboreshwa kwa kutumia mitambo ya kisasa ambayo husaidia katika kukuza mimea hiyo.

Aina ya kilimo ambayo hutumia mashine au mitambo ya kisasa kwa lengo la kuboresha na kukuza mazao yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu. Mashine hii au mitambo hii hutumika kwa lengo la kurahisishia kazi ya wakulima, wafanyakazi katika biashara ambapo mkulima anaweza akasafiri mara mbili au mara tatu kwa lengo la kusafirisha mazao yake,

Aina ya kilimo ambacho hutumia mashine au mitambo ya kisasa, yenye lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao katika mashamba hayo, mitambo ambayo utumika katika kilimo ni mitambo ya kisasa ambayo utumika kurahisisha utendaji kazi wa wakulima mashambani.

Aina ya kilimo ambacho utumia mashine au mitambo ya kisasa, kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao katika mashamba. Mitambo hii ya kisasa, utumika kwa lengo la kurahisisha utendaji kazi wa wakulima shambani.

Aina ya kilimo ambacho hutumia mashine ya kisasa kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao katika mashamba hayo. Mitambo hii ya kisasa hutumika katika kilimo kwa dhumuni kuu la kurahisisha utendaji kazi wa kilimo ili mkulima aweze kiufanya kazi za kilimo kwa urahisi zaidi.

Aina ya kilimo ambacho utumia mashine kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao katika eneo hilo mitambo ya kisasa ambayo inatumika katika kilimo hichi utumika ilikurahisisha utendaji kazi wa wakulima shambani.

Eneo maalumu, lenye mkusanyiko wa mitambo na vifaa vya kisasa, ambavyo hutumika katika kuboresha na kukuza mimea na mazao yaliyopo katika eneo hilo ilikupata mazao yenye ubora wa hali ya juu na kukuza sekta ya kilimo kutumia mfumo mpya wa kisasa.

Mkulima anaefanya shughuli za kilimo shambani kwa kutumia mashine mpya na ya kisasa ifahamikanayo kwa jina la trekta, ambapo ni mashine ambayo husaidia katika kufanya kilimo kiwe cha urahisi na kukuza uzalishaji wa mazao kwa haraka zaidi.

Mfumo mpya na wa kisasa unaotumia mashine na mitambo kwa ajili ya kukuza na kuboresha sekta ya kilimo. Mfumo huu hutumia mashine kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mimea na mazao yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Mkulima akiwa anafanya shughuli za kilimo shambani kwa kutumia mashine mpya za kisasa, zilizotengenezwa ili kukuza sekta ya kilimo kwa dhumuni la kuotesha mazao yenye ubora wa hali ya juu; ambayo hutumiwa kwa ajili ya lengo la biashara au mahitaji binafsi.

Mkulima wa kiume anayelima katika shamba, kwa kutumia mashine za kisasa katika kilimo. Kwa kutumia mashine iitwayo trekta, ambayo husaidia kuongeza ufanisi katika kilimo.

Wakulima wawili wa kiume, wakiwemo shambani na kufanya shughuli zao za kilimo za kila siku kwa kutumia mfumo wa kisasa wa ulimaji kwa kutumia mashine ya trekta.

Bidhaa za mazao zilizovunwa shambani ambapo mazao haya uvunwa kwa lengo kuu la biashara na chakula, ambapo mazao haya uonekana yakiwa yameifadhiwa katika vifungashio tofautitofauti kwa lengo la kuifadhi mazao haya yaweze kutunzwa na kuuzwa masokoni kwaajili ya biashara.

Eneo maalum ambapo mazao tofautitofauti yamehifadhiwa katika vikapu. Eneo hili ni eneo ambalo hufaamika kwa jina maarufu kama masokoni ambapo hutumia kuhifadhi mazao tofautitofauti kwa lengo kuu la biashara.

Eneo kwa lengo la kunufaisha wateja, wanaonunua bidhaa hizo.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponiki unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mimea hiyo ili kuboresha uzalisha wa mazao kuweza kuwa bora zaidi katika eneo hilo.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponi unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo, kwa lengo kuu la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao hayo katika eneo hilo.

Mfumo wa kisasa unaofahamika kama mfumo wa haidroponi unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji ni virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya miimea hiyo kwa lengo kuu la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao katika maeneo hayo.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponi unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mimea au mazao hayo katika eneo hilo.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponiki, unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo, kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao hayo katika eneo hilo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mimea katika eneo hilo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo, kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao katika eneo hilo.

Mfumo mpya na wa kisasa wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponiki unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo maji ni virutubisho husambwazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa kutumia mabomba kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mimea katika eneo hilo.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponi unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa lengo la kukuza, kuboresha uzalishaji na ukuaji wa mimea hiyo iweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Mkulima wa jinsia ya kiume akitumia mfumo mpya na wa kisasa unaofahamika kama kilimo cha haidroponi unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kutumia mabomba kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mimea au mazao hayo.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponiki unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi hiyo kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao hayo.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponi, unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila ya kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi yao ili kukuza na kuboresha mazao hayo ili yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki, kupita kwenye mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho kusambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo, kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao kukua katika ubora wa hali ya juu.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponi, unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila ya kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa katika mimea hiyo kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao, yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponi, unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa lengo la kuboresha na kukuza afya ya mimea inayoota kwa kutumia mfumo huo wa haidroponi.

Mfumo mpya wa kisasa ambao una familia ambayo ni mifumo huu ni mfumo unaotumia mabomba kwa lengo la kukuza na kuboresha mazao bila kutumia udongo, amepanda mazao hayo hukuzwa kwa kutumia maji yenye kutibisho ambazo katika mizizi kwa lengo la kukuza mimea hiyo.

Mfumo mpya wa kilimo unaofahamika kwa jina la kilimo cha haidroponiki unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kupitia mabomba hayo kwa lengo la kuboresha na kukuza ulishaji wa mimea, kwa kutumia mfumo huu mpya na wa kisasa.

Aina ya kilimo inayotumia mfumo wa haidroponi wanaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila ya kutumia udongo, maji ni virutubisho ambazo kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa lengo la kuboresha uzalishaji na ukuaji wa mazao hayo tuweze kuokoa katika ubora wa hali ya juu.

Mfumo wa kilimo unaojulikana kwa jina la haidroponiki unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila ya kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi yake kwa lengo la kuboresha uzalishaji na kukuza mimea ili iweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Mfumo wa kisasa unaofaamika kwa jina la kilimo cha haidroponiki, ni mfumo ambao unatumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho usambazwa katika mizizi ya mimea hiyo kupitia mabomba hayo kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao hayo.

Mfumo mpya na wa kisasa unaofahamika kwa kilimo cha haidroponi, unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kupitia mabomba hayo, ili kuboresha na kukuza uzalishaji mazao yaliyopo katika mfumo huu wa kilimo.

Mfumo mpya na wa kisasa wa kilimo ukifahamika kwa jina la haidroponiki, unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mimea ya mizizi hiyo kwa lengo la kuboresha afya na ukuaji wa ubora wa mazao hayo.

Kifaa kinachotumia mfumo mpya wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha europenic unaotumia mabomba ili kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa lengo la kuboresha uzalishaji na ukuaji mzuri wa mazao yaliyopo katika mabomba hayo.

Chumba maalumu chenye mimea ambacho hutumika kufanya kilimo ambacho hufahamika kwa jina la kilimo cha haidroponi, ambacho ni aina ya kilimo ambacho hutumia maji katika vimiminika vyenye virutubisho vinavotumika katika kukuza mimeo na mazao yakue katika afya na haraka.

Mfumo wa kilimo unaofahamika kama kilimo cha haidroponi unaotumia mabomba ya plastiki, kupanda mimea bila ya kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa ajili ya kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao hayo.

Mfumo wa kilimo wa haidroponiki unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea kupanda mimea bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mimea hayo.

Eneo maalumu linalotumia mfumo mpya wa kisasa wa kilimo, ambacho hufahamika kwa jina la kilimo cha haidroponi, unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo ili kuboresha afya na uzalishaji mzuri wa mimea iliyooteshwa katika eneo hilo.

Aina ya kilimo kifahamikanacho kwa jina la kilimo cha haidroponi au kilimo cha maji, ambapo ni kilimo ambacho hutumia maji na vimiminika vyenye virutubisho, vinavyotumika kukuza mimea au mazao yakue katika afya na haraka.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaotumia mabomba ya plastiki kupanda mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao yaweze kukua kwa ubora na afya ya hali ya juu.

Mkulima amayetumia aina ya kilimo kifahamikacho kama kilimo cha maji au kilimo cha haidroponi, ambacho ni aina ya kilimo ambacho hutumia maji na vimiminika vyenye virutubisho vinavyotumika kukuza mimea au mazao yakue kwa afya na haraka zaidi.

Ni aina ya kilimo cha kisasa ijulikanayo kwa jina la kilimo cha haidroponiki au kilimo cha maji ambapo, aina hii ya kilimo hutumika kukuza na kuboresha mazao kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo.

Eneo maalumu linalotumika kuhifadhi wanyama wanaofugwa na binadamu ambao wanyama hawa hufahamika kwa jina maarufu kama Kuku. Kuku ni wanyama wa kipekee ambao hufugwa na binadamu kwa lengo la kupata mayai na kupata nyama ili iweze kutumika kwa matumizi binafsi ya binadamu au kwa lengo kuu la biashara.

Eneo maalumu ambapo mazao yaliyovunwa mashambani yamehifadhiwa katika eneo moja na yakiwa yanachaguliwa na kuwekwa katika vifungashio maalumu au makontena kwa lengo la kuyasafirisha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa lengo kuu la biashara.

Eneo maalumu, lililo tengenezwa kwa ajili ya kukuza mimea ikue katika eneo hilo, ambapo mimea hiyo hukuzwa na kuoteshwa katika eneo hili, kwa lengo kuu la kuboresha mazao, yaweze kupatikana mazao yenye ubora wa hali ya juu kwa mazao haya kuweza kutumika kwa ajili ya matumizi binafsi au matumizi ya kibiashara masokoni.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mazao yaliyooteshwa katika eneo hili ambalo eneo hili hufaamika kwa jamaa maarufu kama shamu wapo shambani, eneo ambalo linalotumika na wakulima kuweza kuotesha mazao yao yaweze kukua kwa matumizi binafsi au matumizi ya kibiashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa wanyama, ambao huifadhiwa na binadamu. Wanyama hawa ambao huifadhiwa na binadamu wanajulikana kwa jina maarufu kama ng'ombe, ambao huifadhiwa kwa lengo kubwa la kupata maziwa na kupata nyama ambazo hutumika kwaajili ya biashara au matumizi binafsi.

Eneo maalumu linalotumia mfumo mpya wa kilimo ambao hutumia mitambo au mashine ya kisasa, kwaajili ya lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao kwa kutumia mashine au mitambo hii. Ambapo mashine au mitambo, hii hutumika kwa lengo kuu la kurahisisha utendaji kazi wa wakulima mashambani.

Shamba maalum la kisasa ambalo lina mazao yaliyoota na kustawi kwa weledi wa hali ya juu, ambapo kuna mkulima anayefanya kazi ya kusimamia shamba na mazao hayo yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu, shamba lenye mpangilio mzuri wa mazao tofauti ambayo yameoteshwa katika shamba hilo au katika eneo hilo kwa ajili ya kukuza na kuboresha sekta ya kilimo.

Kikundi cha wakulima wakiwa shambani wakiwa wanafanya shughuli zao za kilimo ambapo ni kwamba ni kusimamia na kuangalia mazao yanayoota katika mshamba hayo, yanayoota katika ustadi na uweredi wa hali ya juu, ambapo hutumia pia dawa kwa lengo la kuboresha na kulinda mazao yasiliwe na wadudu.

Mazao yaliyohifadhiwa katika eneo maalumu kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao hayo, ambapo mazao yanayooteshwa katika shamba hili hufahamika kwa jina la makabichi. Ambapo kabichi ni mazao ambayo hutengenezwa au hulimwa na wakulima kwa lengo la biashara au kwa malengo binafsi.

Shamba maalumu la kisasa , ambapo lina mazao ambayo yameota na kustawi kwa weledi wa hali ya juu, ambapo mkulima anaefanya kazi ya kusimamia shamba hilo anakuwa anasimamia kwa lengo la kukuza na kuboresha mazao, yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa wanyama wanaofugwa ambapo hufahamika kama ng'ombe, ambapo eneo hili huwa na mkusanyiko mkubwa wa wanyama ambao hufugwa kwa ajili ya malengo makuu mawili ambayo ni hufugwa kwa ajili ya kupata nyama au hufugwa kwa ajili ya kupata maziwa.

Shamba maalum lenye mkusanyiko wa mazao tofauti yaliyoota katika eneo hilo. Shamba hilo lina mkusanyiko wa mazao yaliyostawi katika ubora wa hali ya juu. Ambapo ikionekana kuna mkulima anaesimamia na kuangalia usalama wa mazao yanayoota katika eneo hilo.

Eneo la Shamba lililo na mazao, yaliyoota katika mpangilio maalumu na yenye kuvutia, mazao haya ambayo yameota katika shamba hili hufaamika kwa jina la kabichi, kabichi ni mazao ambayo hutengenezwa kwa ajili ya matumizi binafsi ya binadamu au kwa ajili ya mauzo ya biashara.

Eneo maalumu ambalo hutumia mfumo mpya wa kilimo kwa kutumia mashine na mitambo ya kisasa, ambapo mashine hizo hutumika kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao katika shamba hilo. Mitambo ya kisasa ambayo inatumika katika kilimo hichi hutumika kurahisisha utendaji kazi wa wakulima mashambani.

Mazao yanayooteshwa, ambayo hufahamika kwa jina la uyoga; mazao hayo huoteshwa kwa kutumia mfumo mpya na wa kisasa, ambao hufahamika kama kilimo kinachotumia mitambo, yenye lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao katika mashamba.

Shamba kubwa la nyanya ambalo lina nyanya nzuri za kupendeza zikiwa tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kupeleka katika masoko. Nyanya hizo zinavutia, udongo wake ni laini na tefuteu, na majani makavu yakiwa chini kwa ajili ya kuwezesha hizo nyanya ziweze kuwa nzuri zaidi.

Shamba maalumu na la kisasa ambapo lina mazao ambayo yameota kwa ustawi na weledi wa hali ya juu, ambapo kuna mkulima anayefanya kazi ya kusimamia shamba na mazao yake yaliyopo kwa lengo la kuboresha kilimo na uzalishaji wa mazao; yakue katika ubora wa hali ya juu na kukuza na kuboresha uzalishaji wa kilimo cha kiwanda.

Shamba lenye mazao yaliyo ota kwa ubora na afya ya hali ya juu, mazao yaliyopo katika shamba hilo hufaamika kama mananasi, ambapo mananasi hutumika kama matunda kwa ajili ya kuboresha afya na uimara wa binadamu.

Shamba lenye mazao yaliyoota katika ubora na afya ya hali ya juu ambapo mazao yaliyoota katika shamba hilo, hufahamika kwa jina maarufu kama mananasi ambapo mananasi hayo ni mazao ambayo hutumika kama matunda kwa ajili ya kuboresha afya ya binadamu.

Matunda yenye rangi nyekundu na kijani ambayo huvunwa katika shamba ya kahawa, mazao hayo huhifadhiwa katika eneo moja kwa lengo la kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda lingine kwa dhumuni kuu la kufanyia biashara.

Eneo la shamba ambalo mazao yameoteshwa, katika mpangilio maalum kwa lengo la kufanya mazao hayo yakue katika mazingira mazuri, na kufanyia wepesi wa mkulima katika harakati za kufanya mavuno katika shamba hilo, kwa lengo la kukuza uzalishaji wa mazao na pia kuboresha kilimo hicho cha viwanda.

Mkulima aliyepo katika shamba na kufanya shughuli zake za kilimo, ambayo ni kulima shambani, kwa kutumia mashine za kisasa aina ya trekta, kwa dhumuni la kukuza ongezeko la mazao na pia kukuza kilimo cha viwanda.

Shamba lenye mandhari nzuri mkusanyiko wa mazao, na mashine ya kisasa ijulikanayo kwa jina la trekta, ambayo hutumika katika kukuza uzalishaji wa mazao, ambayo mazao hayo hutumika katika viwanda ili kutengeneza bidhaa zilizokamilika.

Kikundi cha watu wakiwa wamevaa nguo au sare zinazofanana, wakionekana kupangilia maua yenye rangi nzuri, wakiwa wanayakusanya na kuyaweka katika vifungashio maalumu, kwa lengo kuu la biashara.

Shamba ambalo hutumia mfumo wa umwagiliaji wa maji kwa kutumia mabomba yaliyowekwa kando ya mazao yaliyooteshwa mashambani, kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao au mimea hiyo iliyooteshwa katika shamba hilo.

Shamba maalumu lenye mazao ambapo katika shamba hilo hutumia mfumo umwagiliaji wa maji kwa kutumia mabomba yaliyowekwa kando ya mazao hayo yaliyooteshwa katika shamba hilo kwa lengo la kuboresha na kukuzalishaji wa mimea ya mazao hiyo yaweze kupatikana katika ubora wa hali ya juu na mazao yao yaweze kupatikana katika hali nzuri.

Shamba ambalo hutumia mfumo wa umwagiliaji wa maji kwa kutumia mabomba yaliyowekwa kando ya mazao yaliyooteshwa mashambani, kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mimea hiyo ili yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu na kupata mazao kwa wingi na yenye ubora.

Shamba ambalo hutumia mfumo wa umwagiliaji wa maji kwa mabomba yanayowekwa kando ya mazao yalioteshwa mashambani, kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao hayo yatakayo patikana katika shamba hilo, ili uweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Shamba ambalo hutumia mfumo wa umwagiliaji wa maji kutoka kwenye mabomba yaliyowekwa pembeni ya mazao yaliyooteshwa mashambani kwaajili ya kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao katika mashamba hayo, ili yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Shamba ambalo hutumia mfumo wa umwagiliaji wa maji kwa kutumia mabomba yanayowekwa kanda ya mazao hayo kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mimea na mazao yaweze kukua katika shamba katika ubora wa hali ya juu.

Mfumo mpya wa umwagiliaji katika mashamba ambapo mabomba huegeshwa pembezoni mwa mazao hayo katika mashamba kwa lengo la kumwagilia mazao hayo, yaweze kuwa katika ubora wa hali ya juu kwa dhumuni la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao ili yaweze kukua vizuri.

Shamba ambalo hutumia mfumo wa umwagiliaji wa maji, kwa kutumia mabomba yaliyowekwa kando ya mazao yaliyooteshwa mashambani. Kwa lengo la kuboresha na kukuza uzalishaji wa mimea hiyo, itakayopatikana katika shamba hilo.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ameshika kifaa maalumu cha plastiki kinachotumika katika umwagiliaji wa mimie, ambapo ikionekana mkulima huyo akiwa anamwagilia sehemu ndogo ya bustani yake ambayo yameoteshwa mazao kwa ajili ya matumizi yake kibinafsi.

Shamba maalumu linalotumia mfumo mpya na wa kisasa wa umwagiliaji ambapo huweka mabomba katikati ya mashamba haya, kwajili ya dhumuni la kumwagilia mazao hayo yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu na mimea yao iweze kukua kwa ustadi na kukuza uzalishaji wa mazao katika shamba hilo.

Shamba lenye mabomba ambayo hutumia mfumo wa umwagiliaji, ambao mfumo huu wa umwagiliaji hutumika kuboresha na kukuza mazao yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu kwa lengo la kupata mazao yenye afya na uzalishaji wa mazao hayo yaweze kukua kwa kasi.

Shamba lenye mazao yaliyo katika hali nzuri yenye rangi ya kijani kibichi ambapo aina ya shamba hili hutumia mfumo wa umwagiliaji; unaotumika kuboresha na kukuza uzalishaji wa mazao hayo kwa kutumia mbinu ya umwagiliaji ambapo maji kusafiri kando ya mazao hayo, kwa lengo la kukuza na kuboresha mazao hayo.

Shamba lenye mazao yaliyokuwa katika ubora wa hali ya juu kwa kutumia mfumo mpya na wa kisasa wa umwagiliaji, ambao hutumika kuboresha na kukuza mazao yaweze kukua katika afya nzuri kwa kumwagilia mazao hayo.

Mabomba maalumu yaliyopo katika mashamba yenye mazao fulani kwa lengo la kukamilisha kilimo kinachotumia mfumo mpya na wa kisasa wa umwagiliaji wa mazao, kwa lengo la kuboresha kilimo na kukuza uzalishaji wa mazao hayo katika mashamba.

Eneo la milimani ambapo katika eneo hili kuonekana kuwa na muoto mimea ya kipekee ambayo huota tu katika sehemu za milimani, katika sehemu hii ya milimani ikionekana kuwa juu ya milima hii kuna theluji ambayo imetengenezwa kutokana na ubaridi uliopo katika eneo hili.

Eneo lililopo msituni ambapo eneo hilo lina miti na vichaka vingi vyenye rangi kijani kibichi na katika eneo hili ni eneo ambalo huonekana kuwa na milima, na pia katika eneo hilo au katika msitu huu uonekana kuwa na chanzo cha maji ambacho hufahamika kama bwawa.

Eneo maalumu lenye mandhari ya kuvutia, ambapo likionekana eneo hili ni sehemu ambayo ni makzai ya wanyama wasiofugwa na binadamu ambapo hufaamika kama wanyama pori, eneo hili huwa na mkusanyiko wa wanyama tofauti tofauti kama ni swala, pindamilia na simba.

Eneo ambalo lina mkusanyiko wa miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi, ambapo katika eneo hilo kuna milima mingi na mirefu ambayo ni mikubwa yenye theluji iliyopo juu ya milima hiyo.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropiki yenye mandhari nzuri na mto mrefu unaopitisha maji yanayotiririka polepole katika mto huo, ambapo pembeni ya mto huo kukiwa na miti mingi na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, ambao huonekana yakiwa yameota sana pembezoni mwa mto huo.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropiki yenye mandhari nzuri na mto mrefu unaopitisha maji yanayotiririka polepole, huku pembezoni mwa mto huo kukionekana kuwa na mimea iliyoota ambayo ni miti na vichaka vyenye rangi a kijani kibichi.

Eneo lenye mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mkusanyiko wa miti na vichaka vingi yenye rangi ya kijani kibichi , ambapo eneo hili huonekena kama ni eneo lenye kuhifadhi wanyama pori wanaoshi katika eneo hilo. Eneo ambalo linahifadhi wanyama pori ni eneo ambalo huwa ni la wanyama ambao hawafugwi na binadamu.

Eneo la msitu lenye mandhari nzuri na mkusanyiko wa miti mikubwa ambayo ni miti, yenye rangi kijani kibichi, ambapo katika eneo la msitu huu huonekana kuwa ni makazi ya wanyamapori au wanyama ambao hawafugwi na binadamu.

Eneo maalumu lenye milima mirefu, ambapo juu ya milima hiyo huonekana na theluji nyeupe na pia katika milima hii huonekana kuwa na muoto wa mimea ya aina ya kipekee yenye rangi ya kijani, ambapo mimea hii huonekana kuota katika maeneo maalumu ya milima hii.

Eneo la na msitu ambalo liko karibu na makazi ya binadamu ambapo katika eneo la msitu huu huwa na mkusanyiko wa wanyama pori ambao hawaifadhiwi na binadamu, wanyama hawa pori wanaeza fahamika kwa majina kama swala, twiga na simba.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa wanyama pori ambapo hufahamika kama mbuga za wanyama, eneo hilo ni eneo ambalo ni makazi ya wanyama wasiofungwa na binadamu kama vile swala, twiga, pundamilia na simba, ambapo eneo hilo la bunga za wanyama ni eneo ambalo ni moja wapo wa maeneo ambapo hutumika kama sekta ya vivutio ya kitalii katika nchi.

Msitu wenye mandhari nzuri yenye miti na vichaka vingi vyenye rangi ya kijani kibichi, ambapo aina misitu hii hufahamika kama misitu ya mvua kitropoki, ambapo kwa mbali kuna mlima mrefu uliozungukwa na mawingu machache angani.

Eneo la msitu lenye mandhari nzuri, eneo la msitu huu huonekana kupakana karibu na eneo la makazi ya watu, ambapo katika eneo hilo la msitu ikionekana kuwa ni makazi ya mnyama wa msituni anayefahamika kwa jina la simba.

Mandhari ya asili eneo la savana ambapo kuna miti na vichaka vingi vyenye rangi ya asili ya kijani kibichi, ambapo moja ya sifa ya eneo la savana ni eneo ambalo huwa na mvua za mara kwa mara ambazo pia husaidia na kuboresha mimea na miti kukua katika kasi ya hali ya juu na ubora wa hali ya juu; na pia kusababisha eneo hilo kuwa ni eneo lenye virutubisho.

Mandhari ya asili eneo la savana ambapo kuna miti mingi yenye asili ya rangi kibichi na mto wenye rangi ya maji ya kahawia ukipita katikati ya ardhi hii miti midogo na vichaka, lakini pia kuna miti mingi iliyojipanga kando kando ya mto ikionyesha uwepo wa uoto wa mimea zaidi na miti katika chanzo cha maji.

Eneo lenye ziwa, ambalo lina mandhari nzuri ya kijani yenye kuvutia, na pembezoni mwa eneo hilo kuna mitumbwi miwili inayotumika katika usafirishaji, kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, katikati ya ziwa hilo.

Watu maalumu wanaofanya kilimo cha asali wakionekana wakiwa wanafanya mavuno kwa kutumia vifaa maalumu, ambapo vifaa hivyo hutumika kuvunia asali ambapo nyuki hao wakionekana wameweka makazi yao.

Kikundi maalumu cha wanyama wanaofugwa na binadamu ambapo wanyama hawa hufahamika kwa jina maarufu kama mbuzi, ni wanyama wanaofugwa kwa lengo kuu la nyama au maziwa. Wanyama hawa ni wanyama wanaonekana wakiwa wamehifadhiwa katika chumba maalumu kilichojengwa na mbao, kwa lengo la kuwahifadhi waweze kuishi katika mazingira maalumu.

Watu wawili wa jinsia ya kike ambao huonekana kuwa ni watu wazima, wakiwa wameshikilia mnyama ambaye anayefugwa anayefahamika kwa jina la mbuzi, ambaye mnyama huyu hufugwa kwa lengo kuu la kupata nyama na kupata maziwa kwa ajili ya matumizi binafsi au kwa ajili ya biashara.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa wanyama wanaofugwa na binadamu ambao wanyama hao kwa kufahamika kwa jina maarufu kama mbuzi. Mbuzi ni wanyama wa kipekee wanaofuga binadamu kwa lengo kuu la kupata nyama na maziwa ambayo bidhaa hizi mbili kutumika kwa ajili ya matumizi binafsi au kwa matumizi ya kibiashara na kupata faida.

Kikundi cha wanyama wanaofugwa wakiwa wamehifadhiwa katika eneo fulani, kwa lengo la biashara na kwa lengo binafsi, ambapo likionesha kuwa mfugaji huwa anafuga wanyama wanaofahamika kwa jina la mbuzi, kwa lengo la kupata maziwa au nyama, ambapo mtu hutumia kwa malengo binafsi au kwa dhumuni la biashara.

Mtu mzima mwenye jinsia ya kiume ambaye anafuga mifugo ifahamika nayo kwa jina la mbuzi akiwa anawalisha mifugo hayo ndani ya banda lake

Kikundi cha wanyama wanaofugwa ambao hufaamika kwa jina la kuku, ambao ni wanyama ambao hufugwa na binadamu kwa malengo kuu mawili, ambapo lengo la kwanza kuku hawa hufugwa kwa ajili ya kupata nyama, na lengo la pili kuku hawa hufugwa kwa ajili ya kupata mayai, ambapo mayai na nyama ambazo zinazopatikana kwa kuku, hawa hutumika kwa matumizi binafsi au matumizi ya kibiashara.

mtu akiwa anahifadhi wanyama wa kufugwa ambao wanyama hao hufaamika kwa jina la bata ambao ni wanyama ambao hufugwa na mfugaji, kwa lengo kuu la kupata mayai na lengo kuu la kupata nyama, ili aweze kuuza katika masoko na kupata faidi akatika biashara yake au kwaajili ya matumizi binafsi.

Kikundi cha wanyama wanaofugwa ambao hufahamika kwa jina vifaranga, ambao wakionekana wamehifadhiwa katika kontena ambalo hutumika kusafirisha kuku hawa au vifaranga hawa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa dhumuni kuu la biashara.

Watu wengi wakiwa ndani ya banda ambapo banda hili ni banda linalotumika kuhifadhi wanyama wanaofugwa, ambao hufahamika kwa jina maarufu kama kuku. Kuku hawa hufugwa kwa lengo la biashara, ambapo dhumuni kuu la kwanza ni kufugwa kwa ajili ya kupata mayai, na dhumuni la pili ni kufugwa kwa ajili ya kupata nyama.

Mfugaji akiwa amesimama katikati ya kundi kubwa la wanyama wa kufugwa wanaofahamika kwa jina la kuku, akiwa ameshikilia kuku wawili mikononi mwake na pia katika eneo hilo huonekana kuwa na banda ambalo hutumika kuihifadhi kuku hao, katika eneo hilo kwa lengo la biashara.

Watu wawili waliosimama katikati ya kundi kubwa la wanyama wanaofugwa, ambao hufahamika kwa jina maarufu kama kuku. Kuku hawa ni kuku ambao huonekana kuwa wanahifadhiwa katika banda kwa ajili ya malengo fulani, ambayo huweza kuwa ni kuku wa kufugwa wa mayai au kuku wa kufugwa kwa ajili ya nyama.

Kikundi cha wakulima wakiwa wamekusanyika katika eneo moja shambani wakionekana wakiwa wanafanya shughuli za mavuno, wakiwa wanavuna mazao na kuyaweka katika vifungashio maalumu kwa lengo la kuyasafirisha kutoka mashambani kwenda masokoni kwa lengo kuu la biashara.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko, vifungashio ambavyo hutumika kuhifadhia mbegu kwa ajili ya kilimo. Vifungashio hivyo huwa na maandishi na picha ambazo hutoa taarifa kwa mtumiaji au mkulima juu ya bidhaa iliyohifadhiwa katika vifungashio hivyo.

Eneo maalumu la shamba ambalo likionekana kuwa na uwoto wa mazao yaliyooteshwa katika mpangilio maalumu. Mazao yaliyooteshwa katika shamba hili ni mazao ambayo yameoteshwa na mkulima kwa lengo kuu la biashara na matumizi binafsi.

Kifungashio maalumu chenye picha na maelezo ambayo hutumika kutoa taarifa kwa mtumiaji juu ya bidhaa iliyohifadhiwa katika kifungashio hicho, kifungashio hicho huonekana kuhifadhi bidhaa ambazo hutumika katika kilimo, ambayo bidhaa hiyo hufahamika kama jina la mbegu ambazo hutumika na wakulima kwa lengo la kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao mashambani.

Kifungashio maalum chenye kuhifadhi mbegu, ambazo zimehifadhiwa kwa lengo la kutumika ndani ya muda fulani. Mbegu hizi ni mbegu ambazo zimehifadhiwa katika vifungashio maalum, na katika vifungashio hivyo kuna picha na baadhi ya maelezo ambazo hutoa taarifa kwa mkulima, ni kwa namna gani ya kutumia mbegu hizo.

Eneo la shamba lenye mkusanyiko wa mazao yaliyooteshwa na kulimwa kwa ajili ya malengo binafsi au malengo ya biashara, ambapo katika shamba hilo kuna mabomba ambayo yamepitishwa katikati ya shamba hili kwa lengo la kumwagilia mazao hayo yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu.

Vifungashio maalumu vyenye kuhifadhi mbegu, zinazotumika kukuza na kuboresha uzalishaji wa mazao katika shamba. Aina ya mazao haya au aina ya vifungashio hivi, huwa na picha ambayo hutoa taarifa kwa mtumiaji, ni kwa jinsi gani na ni kwa namna gani ya kutumia bidhaa zilizohifadhiwa katika vifungashio hivyo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mazao yaliyooteshwa katika shamba hili, ambapo ikionekana kuna mabomba yamepita pembezoni mwa mazao yaliyooteshwa katika shamba hili, kwa lengo la kumwagilia mazao yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu na mazao yaweze kustawi.

Duka maalumu lenye mkusanyiko wa bidhaa tofautitofauti na mazao tofautitofauti, yaliyo wekwa katika vifungashio kwa lengo kuu la biashara ,mazao haya yamehifadhiwa katika vifungashio hivi na kuwekewa vikaratasi venye kuonyesha bei ya bidhaa zinazouzwa katika duka hilo.

Vifungashio vya plastiki ambavyo vinatumika kuhifadhi mbegu zilizohifadhiwa katika mifuko hiyo, ambapo vifungashio hivyo huwa na picha na baadhi ya maelezo ambazo, hutoa taarifa kwa mteja juu bidhaa zilizomo ndani ya vifungashio hivyo.

Shamba ambalo mazao yake yameoteshwa kwa kutumia mbegu, yaliyolimwa na wakulima kwa lengo la kuboresha uzalishaji wa kilimo cha mazao ili mazao hayo yaote katika shamba hilo kwa ubora wa hali ya juu na uweledi. Mazao ambayo yataota katika shamba hilo yawe mazao ambayo yana afya nzuri na yawe katika ubora ili kukidhi mahitaji ya wakulima.

Shamba ambalo mazao yake yameoteshwa kwa kutumia mabegu yaliyoliwa na wakulima, kwa lengo la kuboresha uzalishaji wa kilimo cha mazao yaliyoteshwa katika shamba hilo, na kuongeza uzalishaji wa mavuno katika shamba kwa dhumuni la kukuza sekta ya kilimo katika eneo hilo.

Sehemu yenye mkusanyiko wa mazao tofautitofauti, yaliyohifadhiwa katika vifungashio maalumu kwa lengo la kuhifadhi mazao hayo, ili yaweze kusafirishwa katika eneo moja kwenda eneo lingine au kuhifadhi mazao haya kwa lengo la biashara.

Shamba ambalo mazao yake yameoteshwa kwa kutumia mbegu lililolimwa na wakulima kwa lengo la kuboresha uzalishaji wa kilimo mazao yaliyooteshwa katika shamba hilo na kuongeza uzalishaji wa mavuno katika shamba hilo kwa lengo la kukuza sekta ya kilimo, na pia katika shamba hilo lishamba ambalo linaonekana kuwa na mabomba ambayo hutumika kwa lengo la kumwagilia mazao hayo yaweze kukua katika kasi na ubora wa hali ya juu.

Shamba ambalo mazao yake yameoteshwa kwa kutumia mbegu yaliyolimwa na wakulima kwa lengo la kuboresha uzalishaji wa kilimo cha mazao yaliyooteshwa katika mashamba na kuongeza uzalishaji wa mavuno katika shamba kwa dhumuni la kukuza sekta ya kilimo katika mashamba hayo.

Kifungashio maalumu chenye dhumuni la kuhifadhi mbegu ya mazao ya kilimo yasiharibike, na pia huwa na maelezo maalumu katika vifungashio hivyo, kwa dhumuni la kutoa taarifa kwa mtumiaji ni kwa namna gani ya kutumia mbegu zilizohifadhiwa katika vifungashio hivyo, ili aweze kupata mazao yaliyo bora na yenye afya.

Vifungashio maalumu vilivyohifadhi mbegu kwa lengo la kutunza ubora wa mbegu hizo ndani ya muda maalumu, ambapo mkulima atakuwa ana uhitaji wa kutumia katika shamba lake kwa dhumuni la kuotesha na kupata mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Eneo maalumu na la kisasa ambapo wanafanya shughuli za kilimo kwa kutumia mifumo mpya na mbinu mpya za kisasa za kilimo, kwa lengo la kuboresha uzalishaji wa mazao mashambani, ili mazao yaweze kukua katika ubora wa hali ya juu na yenye kuwa na mvuto kwa wakulima na wateja watakao kuwa wanahitaji bidhaa hizo masokoni.

Kifungashio maalumu cha plastiki chenye dhumuni la kuhifadhi mbegu za mazao ya kilimo yasiharibike, na pia huwa na maelezo maalumu yaliyopo katika vifungashio hivyo kwa dhumuni la kutoa taarifa kwa mtumiaji ni kwa namna gani anaweza kutumia mbegu hizo, ili kuboresha kilimo au mazao yatakayooteshwa katika shamba lake.

Mkusanyiko wa vifungashio maalumu vilivyo hifadhi mbegu kwa lengo la kutunza ubora wa mbegu hizo ndani ya muda fulani, ambapo mkuliwa atakuwa na uhitaji wa kutumia katika shamba lake kwa lengo la kuotesha na kupata mazao yenye ubora na afya katika shamba lake.

Eneo la shamba ambapo katika shamba hilo huonesha kuwa na chipukizi ya mimea ambayo inachipukiza kutokana na mbegu zilizokuwa zimeoteshwa katika shamba hilo, kwa dhumuni la kuwa na mazao watakayoota kwa ubora wa hali ya juu na kupata mazao ambayo yatasaidia kupata faida katika biashara katika matumizi binafsi ya mkulima na wafanyabiashara.

Shamba lenye mabomba maalumu yaliyo katika eneo lenye mazao fulani, kwa lengo la kukamilisha kilimo kinachotumia mfumo mpya wa kisasa wa umwagiliaji wa mazao kwa lengo la kuboresha na kukuza mazao yaweze kukua kwa afya na haraka ili kuboresha mazao yaweze kuzalishwa kwa hali ya juu na ufanisi zaidi.

Vifungashio maalumu vilivyo hifadhi mbegu za mazao ya kilimo kwa lengo la kutunza na kuzihifadhi mbegu, ziweze katika ubora wa hali ya juu ndani ya muda fulani ambapo mkulima atakuwa na uhitaji wa kutumia mbegu hizo katika shamba lake, kwa dhumuni ya kuotesha na kupata mazao bora yenye afya katika shamba lake.

Kifungashio maalumu cha plastiki chenye dhumuni la kuhifadhi mbegu za mazao ya kilimo yasiharibike na pia huwa na maelezo maalumu katika vifungadhio hivyo, ambavyo hutumika kutoa taarifa kwa mtumiaji ni kwa namna gani ya kutumia mbegu hizo zilizohifadhiwa katika vifungashio hivyo maalumu.

Kifungashio maalumu cha plastiki chenye dhumuni la kuhifadhi mbegu za mazao ya kilimo ili yasiharibike na pia huwa na maelezo maalumu katika vifungashio hivyo yenye dhumuni ya kutoa taarifa na maelekezo juu ya utumiaji wa mbegu hizo.

Kifungashio maalumu ambacho huifadhi mbegu za mazao, zilizowekwa dawa kwa lengo la kuboresha uzalishaji wa mazao hayo na pia vifungashio hivyo huwa na maelezo maalumu; ambayo hutoa muongozo kwa mkulima ni kwa namna gani mbegu hizo hutumika katika kilimo.

Kundi la bidhaa tofauti tofauti zilizohifadhiwa kwenye chumba maalumu ambapo bidhaa hizi huonekana kuwekwa katika vifungashio maalumu, vifungashio hivyo huwa na picha au taatifa maalumu ambayo huelezea bidhaa iliyowekwa katika vifungashio hivyo, vifungashio hivi hutoa taarifa kwa mtumiaji juu ya mbegu iliyohifadhiwa kwa ajili ya kilimo.

Banda maalumu lililotengenezwa kwa weledi na ustadi wa hali ya juu ambapo limetengenezwa kwa kutumia mbao imara ambapo banda hili limetengenezwa kwa lengo kuu la kuhifadhi wanyama wanaofugwa na binadamu.

Eneo maalumu ambapo likionekana kuwa imejengwa nyumba ya kisasa ambayo inatumika kuhifadhi wanyama wanaofugwa ambao hufaamika kwa jina maarufu kama mbwa. Mbwa ni wanyama ambao kufugwa na binadamu kwa lengo kuu la ulinzi majumbani.

Chumba maalamu chenye mkusanyiko wa wataalamu wawili waliopo ndani, chumba hichi kinaonekana kuwa ni chumba, ambacho kinatumika kutoa matibabu kwa wanyama wanaofugwa na binadamu, mnyama aliyopo katika meza ni mnyama ambae anafugwa na binadamu ambae hufahamika kwa jina maarufu kama mbwa ambae akionekana kuwa akiwa anapewa matibabu na wataalamu wawili ambao wakiwa wanamuangalia mnyama huyu.

Mtu wa jinsia ya kiume akiwa anatoa matibabu kwa mnyama anayefugwa na binadamu ambaye mnyama huyu hufahamika kama mbwa anayepewa matibabu ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Mtu huyu akionekana kuwa ni mtu mwenye ujuzi na maarifa juu ya kutibu wanyama wanaofugwa.

Mnyama anayefukuza binadamu ambaye hufahamika kwa jina maarufu kama mbwa, mbwa ni mnyama wa kipekee na mwenye akili alitofauti ambao anatumika ni binadamu ambapo wanyama hawa huhifadhiwa katika maeneo maalumu ili kulinda malighafi zilizopo katika eneo hilo.

Banda maaalumu lililotengenezwa kwa kukutumia mbao na fensi, ambapo banda hilo ni banda maalumu linalotumika kuhifadhi wanyama hufungwa ambao wanafahamika kwa jina la mbwa, mbwa ni wanyama wanaofugwa kwa lengo kuu la ulinzi majumbani na maofisini.

Banda maalumu lililotengenezwa kwa kutumia mbao lenye mvuto wa hali ya juu, ambapo huonekana kutengenezwa kwa lengo la kuhifadhi wanyama wanaofugwa ambao hufahamika kwa jina maarufu la mbwa. Ambao ikionekana mbwa akiwa amesimama ndani ya banda hilo akiwa anakunywa maji.

Aina ya banda ambalo limejengwa kwa kutumia mbao na mabati kama paa ambapo hutumika kuhifadhi wanyama wanaofungwa ambao waweza kuwa ni kuku, mbwa au wanyama wengineo ambao wanafugwa na binadamu kwa malengo binafsi.

Mnyama wa kufugwa mwenye rangi nyeusi na kahawia anayefahamika kwa jina la mbwa akiwa amesimama ndani ya banda lake lililojengwa na mbao na paa la bati, ambapo juu ya banda hilo kuna vifaa maalumu vilivyohifadhiwa katika banda hilo la mbwa.

"mkusanyiko wa mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ambayo yamehifadhiwa katika eneo moja. Hapa mabanda haya yametengenezwa kwa kutumia mbao kwa lengo la kuhifadhi wanyama wanaofugwa ambao wanaweza wakawa ni mbwa au paka, kwa lengo la kuwahifadhi na kwa ajili ya kutuzwa waweze kuishi katika sehemu maalumu.

Wanyama wa kufugwa wanaofahamika kwa jina la mbwa wakiwa wamehifadhiwa katika banda maalumu lililojengwa kwa mbao na mlango wa chuma, banda hilo huonekana kuwa ni banda lenye uimara na lililojengwa kwa lengo la kuhifadhi mbwa, mbwa hao huifadhiwa kwa lengo la usalama katika manyumbani na sehemu zingine za kazi.

Wanyama ambao makazi yao ni porini ambapo wanyama hawa hufahamika kwa jina maarufu kama tembo, tembo ni wanyama wa kipekee ambao makazi yao ni porini ambapo huishi kwa kula majani. Wanyama hawa ni wanyama ambao wanafugwa na kutumika katika maeneo au nchi tofautitofauti kwa lengo kuu la utalii.

Mnyama anaeishi porini ambaye hufahamika kwa jina maarufu kama twiga, twiga ni mnyama ambaye anafahamika kwa sifa kuu ya kuwa moja ya wanyama warefu duniani, mnyama huyu ni mnyama ambaye makazi yake ni msituni na pia ni wanyama ambao huvutia watalii kutoka sehemu mbalimbali kuja na kuangalia.

Mtu aliyevaa barakoa akiwa amesimama na kumshika myama wa porini ambaye hufahamika kwa jina la twiga, ambapo mnyama huyu akionekana kuhifadhiwa katika sehemu hii kwa lengo kuu la utalii, ambapo eneo hili ni eneo ambalo hutumika kufuga wanyamapori kwa lengo la kuvutia watalii na kukuza uchumi.

Eneo maalumu ambapo hutumika kufuga wanyama wasiofugwa na binadamu, ambao hufahamika kama wanyama pori. Wakifugwa katika eneo maalumu kwa lengo la kuvutia watalii. Eneo hili ni eneo ambalo hutunza wanyama wa porini kama twiga, ambao wakionekana kupigwa picha na watalii ambao wanatoka nje ya nchi kuja kuangalia kwa nyama hao.

Kikundi cha watu wenye ubobezi na ustadi wa hali ya juu, ambao wamebobea katika kutunza wanyama ambao wasiofugwa na binadamu, ambapo hufahamika kama wanyama pori, wapo katika eneo hili ni eneo ambalo hutunza wanyama hawa waweze kukua katika mazingira mazuri na kuwarudisha katika misitu ili waweze kuishi maisha yao ya kawaida.

Aina ya mnyama wa porini ambaye hafugwi na binadamu ambaye anafahamika kwa jina maarufu kama Tai, mnyama huyo ni mnyama ambaye anapaa ambaye hufahamika kama ndege anayepaa na anayekula nyama.

Mnyama wa porini anaefahamika kwa jina la tembo, ambapo ni aina ya wanyama pendwa na anaelindwa sana katika mbunga zote za wanyama. Tembo ni mmoja wa wanyama wanaoishi porini kama sehemu kuu ya makazi yao na pia ni wanyama ambapo uwaona nadra sana katika makazi ya watu.

Eneo maalumu wanalohifadhi wanyama wasiofugwa wanaofahamika kama wanyama pori, ambao aina ya wanyamapori hawa hufahamika kwa jina maarufu aina ya tembo na wakionekana wakiwa wanalelewa na kuhifadhiwa katika eneo hili ili uweze kukua wakubwa kwa ajili ya kuachiliwa katika msitu.